Wateja wanahudumiwa katika ofisi ya umma ikionyesha utendaji wa serikali. Eneo hili lina kaunta nyingi za huduma, ikiwa na kompyuta na vifaa. Mapambo za kijani na nyekundu yanaonekana yakisisitiza chapaa ya huduma. Hii inaonyesha mfumo wa utoaji huduma wa serikali kwa wananchi.

Wataalamu hawa wa serikali wamejitoa kuhudumia umma wakifanya kazi kwa bidii kuhakikisha huduma za serikali zinafikia kila mwananchi kwa ufanisi na kwa wazi.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa wakishiriki mkutano wa serikali. Afisa wa polisi anaonekana akisimamia usalama. Hii ni shughuli ya umma, ambapo serikali inakutana na wananchi. Hali hii inaonyesha mikutano ya serikali ya kutoa huduma.

Mwanaume amevalia suti akitumia computer , akionyesha shughuli za serikali. Afisa mwingine amekaa kando akimsaidia au kumsikiliza. Wapo katika ofisi yenye vifaa vya computer . Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika huduma za serikali.

Bomba kubwa la kisima cha maji vipo hapa vikionyesha kazi ya serikali. Kisima ni cha simiti na bomba lina vali ya buluu. Hii ni sehemu ya mfumo wa maji. Inaonyesha serikali inavyotoa maji safi kwa watu.

Maafisa wa serikali wamekaa kwenye meza ndefu wakiwa wamezungukwa na mabango yenye nembo. Hali hii inaonyesha mkutano ama warsha wa serikali, ambapo huduma kwa wananchi zinajadiliwa. Mkutano kama huu unaonyesha jinsi serikali inavyojitahidi kuwasiliana na wananchi na kutimiza wajibu wake.

Wachezaji wa mpira wanaonesha nguvu ya umoja wa kitaifa. Michezo ka hii huleta watu pamoja na kuwajengea nidhamu. Serikali huunga mikono michezo ili kuendeleza afya na vipaji. Uwanja uliojaa mashabiki ni ishara ya mchango wake. Ni muhimu kwa maendeleo ya jamii na taifa.

Watu hawa wenye furaha wanaonyesha umoja na kiburi cha nchi. Wana wakilisha jinsi watu wanavyo shirikiana kuunga mkono mipango ya serikali na kusherehekea mafanikio ya pamoja.

Maafisa watatu muhimu wa serikali wamesimama jukwaani mmoja akihutubia taifa. Wapo mbele ya bendera za Kenya ishara ya mamlaka ya serikali. Jukwaa lina nembo ya Kenya kuashiria mkutano rasmi wa kiserikali. Hii inaonesha shughuli muhimu za utawala.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanashindana uwanjani wakionesha ushirikiano katika michezo. Wamevalia jezi tofauti namba kumi akijaribu kuzuia. Mashabiki wamefurika viti vya uwanja wakishuhudia mchezo. Hii inaweza kuwakilisha matukio ya michezo yanayosimamiwa na serikali.

Ofisi ya sirikali, yenye utaratibu mzuri na safi. Ina viti na meza chache zikiwa zime tengenezwa kwa kioo na chuma. Rangi za kijani na nyekundu zinatumika kuashiria huduma bora za umma. Afisa mmoja ana onekana akihudumia wananchi.

Mchezo huu wa volleyball unaonyesha umoja na bidii, wachezaji wanawakilisha vijana wetu wanaojitahidi ,michezo huleta watu pamoja na kujenga heshima , serikali huunga mkono michezo kwa umoja na afya.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani wakishindana kwa nguvu kuwania mpira. Mmoja wa wachezaji amevaa jezi yenye nembo ya KAA, ikiwakilisha shirika la serikali. Hali hii inaonyesha jinsi mashirika ya serikali inavyothamini michezo na kuendeleza vipaji na hivyo kuchangia katika maendeleo ya jamii.

Barabara inaonekana ikiwa na takataka nyingi kwenye mitaro ikionyesha changamoto za serikali. Uchafu huu mkubwa unahitaji usimamizi bora wa takataka kutoka serekalini. Watu wanapita karibu na takataka wakionyesha athari kwa jamii. Hali hii inahitaji hatua za haraka za serikali kusafisha mazingira.

Jaji mkuu wa Kenya, anahutubia waandishi wa habari, labda kuhusu maswala yanahusiana na idara ya mahakama kama inavyoonyeshwa na nembo ya Office of the Chief Justice Judiciary. Anaambatana na watu wengine labda kutoka sector ya sheria au serikali.

Kituo cha serikali kimewekwa nje kwa ajili ya kutoa huduma za serikali kwa wananchi. Afisa mmoja akiwa amevaa barakoa, amekaa kwenye meza akimhudumia mwananchi. Hali hii inaonyesha jinsi serikali inavyowafikia wananchi ikitoa huduma muhimu za usafiri na usalama barabarani katika mazingira wazi na yanayofikika.

Watu wengi wamevalia nguo za kijani wakikimbia barabarani, wakiongozwa na gari lenye watu juu yake. Inaweza kuwa kampeni au mkutano wa kiserikali. Ni mfano wa ushiriki wa wananchi katika masuala ya serikali.

Kikapu cha taka kisicho na kitu kimesimama sakafuni, kikiwakilisha usimamaizi wa taka wa serikali, kimeundwa kwa plastiki nyeupe, na kina muundo maalum. Hiki kinaweza kutumika kukusanya taka katika eneo la umma, ni zana muhimu katika kudumisha usafi wa mazingira.

Maafisa wa serikali wamesimama nyuma ya meza iliyo na alama ya mahakama. Wote wamevaa nguo rasmi wakijiandaa kutoa taarifa kwa umma. Hali hii inaonyesha jinsi mahakama ambayo ni sehemu ya serikali inavyofanya kazi zake ya kisheria na utawala wa wazi.

Wanariadha wanashangilia, huku wakishikilia kombe ishara ya mafanikio ya michezo yanayoungwa mkono na serikali. Wamevaa sare za timu, wakionyesha umoja. Hii inaweza kuonyesha uwekezaji wa serikali katika sekta ya michezo.

Watu hawa wanaonekana wako na tabasamu huku wakiwakilisha roho ya umoja na kujivunia nchi. Wanaonyesha ushirikiano katika juhudi za serikali, wameendelea na ustawi wa jamii.